Vinywaji vilivyopangwa kwenye rafu ndani ya chumba, huku mtoa huduma wa kiume akimimina kinywaji kwenye glasi, ni sehemu ya burudani na mapumziko katika baa ambapo wateja hufurahia vinywaji mbalimbali na huduma katika mazingira tulivu.

Vijana walio keti katika viti eneo la baa wakipokea huduma kutoka kwa muhudumu wa kike, mbele yao kuna vinywaji mbalimbali vilivyomo kwenye chupa na glasi, ikionyesha mahali pa kupumzika na burudani ambapo watu hujakufurahia vinywaji na maisha ya kijamii.

Magari mazuri yenye rangi nyeupe na nyeusi, yaliyopangwa kwa mstari, pembeni mwa majengo makubwa. Hili ni eneo la wauzaji wa magari, ambapo magari huwekwa kwa maonyesho tayari kwa wateja. Huchagua na kununua, ikiwa ni mfano mzuri wa mpangilio bora wa magari wa kisasa.

Mashine ya automatiki yenye sehemu mbili, moja ya kuweka chombo cha kukinga maziwa na nyingine ya kuweka hela, imechorwa picha ya ng'ombe na maandishi yanayoashiria uuzaji wa maziwa. Hii ni sehemu ya duka la bidhaa za maziwa linalotumia teknolojia ya kisasa, kurahisisha upatikanaji wa maziwa safi kwa wateja kwa njia ya haraka salama na rahisi.

Kijana mrefu aliye shika mashine ya kuuza maziwa kwa njia ya automatiki yenye rangi nyeupe na ya bluu, na maandishi yanayoashiria uwepo wa bidhaa za maziwa. Mashine hiyo imechorwa picha ya ng'ombe hutumika kutunzia maziwa na kuuza kwa wateja.

Chumba kikubwa kilichojaa samani mbalimbali ,kama sofa na meza. Sehemu hii ni ya wauzaji wa samani, ambapo wateja wanaweza kuchagua samani za aina tofauti kwa ajili ya nyumba au ofisi. Maduka haya hutoa samani bora zinazokidhi mahitaji ya wateja.

Sehemu ya mapokezi ya hoteli yenye samani mbalimbali, kama sofa, meza ya mapambo ya kisasa. Mtoa huduma wa hoteli amesimama tayari kwa kuhudumia wageni. Mazingira ni safi ya kuvutia na yenye mpangilio mzuri, huonyesha huduma bora ya hoteli inayowakaribisha wateja kwa ajili ya malazi, chakula, mapumziko na mikutano.

Duka la mtaa lenye bidhaa mbalimbali kama nyanya, karoti, vitunguu swaumu na mboga za majani zilizopangwa vizuri, wateja wakinunua bidhaa hizo wakionesha umuhimu wa duka hilo la mtaa katika kutoa mahitaji ya kila siku ya karibu na makazi ya watu.

Jengo kubwa ambapo watu wakiuza na kununua bidhaa mbalimbali, kama matunda, katika maduka ya mtaa. Maduka haya ni muhimu kwa jamii kupata mahitaji yao ya kila siku karibu na makazi yao, lakini pia husaidia kuongeza kipato kwa wanajamii.

Nyumba nzuri yenye paa la kisasa na majani safi nje, ikionyesha eneo la makazi ya kudumu. Eneo hili limeandaliwa vizuri kwa makazi, likitoa mazingira bora, usalama na starehe kwa wakazi. Makazi ya kudumu ni muhimu kwa ukuaji wa miji, na maendeleo ya jamii.

Eneo la makazi ya kudumu lenye majengo mazuri ya kisasa yaliyokamilika pamoja na majengo mengine yaliyojengwa, hali hii inaonesha maendeleo ya maeneo ya makazi, na biashara iliyopangwa kwa mpangilio mzuri, ambayo yanatoa fursa za kuishi vizuri na uwekezaji.

Viatu vya kiume vya rangi tofauti vimewekwa juu ya maboksi yake ndani ya chumba cha duka kubwa, hii ni namna ambayo bidhaa zinapangwa kwa mpangilio mzuri katika maduka makubwa, ili kurahisisha wateja kuchagua na kununua bidhaa wanazozitaka.

Duka kubwa lenye mikoba na nguo mbalimbali, zilizopangwa vizuri kwa wima likiwa na wateja wanaochagua bidhaa. Hali hii inaonyesha shughuli za kibiashara, na huduma za rejareja kwa wateja wanaotafuta mavazi na bidhaa za mitindo.

Msichana amevaa vizuri na kubeba mkoba, yuko ndani ya duka kubwa akichagua bidhaa kama tangawizi, matango, hoho, pilipili. Hali hii inaonyesha ununuzi wa kisasa wa vyakula safi na vyenye afya, kwa matumizi ya binadamu.

Sehemu ya duka kubwa la rejareja, iliopambwa vinywaji mbalimbali kama soda na juisi, kwa mpangilio mzuri. Huduma bora za kisasa hutolewa ili wateja wapate bidhaa tofauti sehemu moja na kwa urahisi.

Mteja wa kiume akiwa ndani ya duka kubwa la rejareja katika sehemu ya vinywaji, vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri huku akichagua bidhaa anayoihitaji. Mandhali hili linaonesha ununuzi wa kisasa wa bidhaa katika duka kubwa lenye huduma mbalimbali.